Ugonjwa wa malaria huua, hata hivo habari njema ni kwamba kuna njia mbalimbali za kujikinga didhi ya ugonjwa huu. Hakikisha kuwa umepoke chanjo ifaayo kwa wakati ulio bora ili kuepuka maambukizi ya maradhi haya, vilevile kulala chini ya neti iliyotibiwa ni bora katika kukuhakikishai afya njema siku nyinginezo.

Kampeni ya kutoa damu kwa watu wanaohitaji huduma hii muhimu, imependekezwa hasa kupitia kwa wizara ya Afya kwa ushirikiano na wizara ya Elimu. Kampeni hiyo hufanyika hasa shuleni miongoni mwa wanafunzi wa kati ya miaka kumi na sita na miaka ishirini na minne. Pia huimarisha viwango vya uwepo wa damu katika hospitalini, na hivyo basi kupunguza uhaba wa rasilimali hii muhimu ambayo huokoa maisha.

Madaktari, wauguzi pamoja na wahudumu wa afya hushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha ya kuwa wagonjwa waliolazwa wanakuwa na hidhibati na hakikisho la kupokea matibabu yaliyoboreshwa. Hii ni vyema kwani kila mmoja anahitaji kuwa salama katika eneo hili la wodi. Ni vizuri kumshughulikia mgonjwa katika hali ya dharura na kwa umakinifu upasao.

Hiki ni kituo cha afya. Watu wengi wamejitokeza ili kupokea chanjo ya pepopunda. Huu ni ugonjwa hatari ambao husababisha na mtu kukatwa au kudungwa na kifaa kilichokula kutu. Ni vyema kupokea chanjo hii wakati ufaao kabla ya kupata madhara zaidi.

Muuguzi yumo hospitalini. Yuko katika chumba cha wagonjwa waliolazwa, yaani wodi. Mgonjwa anapimwa hali joto kwa kutumia kifaa kiitwacho kipima joto. Hii ni kuhakiki hali yake ya joto mwilini anavyozidi kuugua.

Kliniki tamba katika maeneo ya miji mikuu na viungani mwa miji husababisha uwepo wa usambazaji wa huduma za kiafya hasa kwa ushirikiano wa wizara ya afya na ile ya elimu kupitia kwa kusababisha na kueneza huduma za afya na matibabu katika shule nyingi humu nchini. Ni vyema kwa kila mmoja kufahamu kwamba afya bora ni haki ya kila mmoja wala hakuna afaaye kunyimwa haki hii muhimu katika jamii.

Hiki ni kituo cha mashinani, chenye huduma za afya. Mara nyingi ,huduma hizi kuhakikishiwa wengi, wasioweza kufika katika vituo vya afya ili kupokea huduma bora za tiba. Manesi, matabibu, madaktari na wahudumu wa afya, hushirikishwa pakubwa katika kuihamasisha jamii ,kuhusu ubora wa kuwa na afya njema.

Ushirikiano wa hudumu wa afya pamoja na wizara ya afya imesaidia katika kuwafikia watoto katika mitaa ya mabanda, hasa wale walio katika mitaa duni. Hali hii imeimarishia afya kupitia kwa chanjo ambayo ni ya hiari, ambayo kwayo wingi hupokea ili kupata afya bora na malezi yafaayo kwa vizazi vijavyo.

Hawa ni maafisa wa huduma ya afya ya kijamii, hutuma ujumbe wa kuwahamasisha wanajamii kuhusu umuhimu wa afya njema katika county mbalimbali, wao pia huwahamasisha wanainchi kuhusu umuhimu wa kuboresha hali za maisha kadri siku zinavyosonga.

Kampeni hii ambayo ilianzishwa na mama taifa Bi. Magaret Kenyatta katika awamu ya rais Uhuru Kenyatta imeazimia kulenga au kuwafikia wengi katika mitaa ya mabanda na vitongoji duni. Hali hii inayoimarishia usalama wa kiafya katika maeneo mbalimbali nchini.

Wizara ya afya kwa ushirika na Shirika la Amref wanaafikiana katika kuimarisha afya miongoni mwa wanajamii katika kaunti mbalimbali katika taifa hili. Hata hivyo, Wizara ya Afya imesisitiza ya kwamba ni vyema kwa kila mwanachi kuishirikishwa kikamilifu ili kuhakikisha ya kwamba kila mmoja anapokea huduma bora za afya na kuimarika maishani.

Uhamasishi maalum kuhusu afya bora katika jamii na utangamano hasa ufungamano wa jinsia zote mbili ni njia mojawapo ya kuhusisha jamii kwa jumla hasa jinsia zote mbili waume na wake na kuboresha amani na muamana miongoni mwa wanajamii.

Mtu huyu anapiga mswaki, mswaki hutumika pamoja na dawa ya meno. Mswaki unapotumika vizuri, meno huwa salama dhabiti na yenye afya kwa matumizi ya kila siku. Ni vyema kupiga meno yako mswaki angalau mara mbili kila siku.

Utafiti wa matibabu ambao umehimizwa na wizara ya afya ni mojawapo ya mbinu ambazo zinaimarisha chanjo na utafiti wa huduma za kiafya hasa kupitia kwa kupata mbinu bora za utabibu na tiba kwa maradhi sugu humu nchini. Ni vyema kufanya utafiti huu ili kukuza afya njema miongoni mwa wanajamii katika taifa hili.

Afya ya meno huanza kwa kupiga meno mswaki. Ni vyema kutumia mswaki wako kwa njia iliyofaa na njia njema yenye kuhakikisha usafi wa meno ndani na nje. Baada ya kuyapiga meno yako mswaki, ni vyema kuubadilisha mswaki huo kila baada ya miezi mitatu ili kuhakikisha afya yako ya meno ni imara kila wakati.

Uchunguzi na matibabu ya meno ni jambo muhimu kwa afya yoyote, ya mwanadamu yeyote ambaye yule. Ni vyema kuyachunguza meno yako, kupitia kwa daktari wa meno aliye karibu nawe. Wizara ya afya inamhimiza kila mmoja kuichunguza meno yake ili kuhakikisha kuwa, yanakuwa katika usalama wa kutafuna. Kwani, ndiyo mifupa ya pekee ambayo haikarabatiwi, wala isiyokuwa na vipuri.

Ukaguzi wa meno wa mara kwa mara humuhakikishia mhusika meno yaliyosafi na yaliyoimara kwa matumizi ya siku zijazo. Ni vyema kuhakikisha kuwa uchunguzi huu unafanyika angalau mara moja kila mwezi, ili kuwa na afya bora na meno yenye udhabiti ufaao.

Meno yenye afya huwa na nguvu, hakikisha ya kuwa meno yako ya salama kwa kuyazingatia kila mara kwa kufuatilia uchunguzi wa kina kupitia kwa daktari wa meno. Hata hivyo meno yasipotunzwa huwa hafifu na dhaifu. Ni vyema kuyatunza meno yako yawe safi, salama na dhabiti.

Meno haya ni meupe kama maziwa. Ili meno yawe yenye afya na yenye kupendeza ni vyema kupiga mswaki angalau mara mbili kwa siku. Ni vyema pia kufuatilia uchunguzi wa mara kwa mara wa meno kupitia kwa daktari wa namna hii. Hali hii hukuhakikishia afya bora ya meno yenye dhabiti na ubora wa kudumu.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Uchunguzi wa kiafya hasaa menoni huwa ni muhimu ili kuhakikisha kuwa meno yanasalia kuwa yenye nguvu na imara kila wakati. Afya ya meno ni muhimu kwa kila mmoja, watoto kwa watu wazima.

Mtu huyu anatumia mswaki wa kijiti . Upigaji mswaki ni muhimu kwa afya ya meno. Ni vyema kuyatunza meno yako ili kuepuka maradhi yatokanayo na utumizi mbaya wa vitu ama vyakula vinavyosababisha uharibifu wa namna hii. Meno ni muhimu kwa afya zetu na afya ya mwili kwa ujumla.

Wizara ya usalama wa ndani ya nchi imetia kasi katika kuimarisha juhudi zao za kuhakikisha kuwa eneo la katikati ya mji li saama dhidi ya mashambulizi au uvamizi utokanao na maandamano au ghasia za namna yoyote ile. Polisi hujitokeza ili kuhakikisha kuwa kila eneo li salama na maeneo makuu hayafikiwi.

Watu hawa wanatembea kwenye maji ya mafuriko, hii ni njia ya kawaida ila kutokana na mvua kubwa iliyonyesha, wanalazimika kupitia katika eneo hili licha ya kujaa maji. Mafuriko huadhiri uchukuzi, mawasiliano, na matembezi ya kawaida miongoni mwa wanadamu. Ni vyema kuwa na njia bora ya kupitisha maji kama vile mifereji na michirizi.

Maafisa hawa wa kukabiliana na moto walifika hapa usiku wa kuamkia leo baada ya kufahamishwa kuhusu mkasa huu uliotokea. Hali hii imesababisha vurugu na vurumai huku watu wakilazimika kuhama kutoka makazi yao kuelekea mahali kuliko salama. Visa vya moto husababisha hasara kubwa na wakati mwingine maafa.

Hawa ni waokozi. Wao hutoka katika kitengo cha msalaba mwekundu. Hutumika kuhudumu hasa wakati wa dharura inapotokea kama vile mafuriko ama janga la moto. Hali hii huwasaidia katika kuwanusuru maisha ya wakazi hasa katika maeneo yaliyofurika wakati wa mvua nyingi.

Ukusanyaji wa taka hasa katika maeneo ya mijini huboresha na kuhamasisha uwepo wa mazingira yaliyosalama hasa kwa watoto. Ni vyema kuhakikisha kwamba kuwa ukusanyaji wa takataka hizi unaimarishwa kila wakati , kila msimu na kila majira ilikuhakikisha ya kwamba kila mmoja yukatika hali sawa ya kiafya na kupunguza uambukizanaji wa maradhi amabayo hutokana na mazingira machafu.

Ukataji wa miti ovyo wasababisha uaharibifu wa misitu na uharibifu wa chemichemi za maji. Hali hii husababisha ukame na kuleta ukavu wa nchi hivyo basi kupunuza uwepo wa maji ambayo yatawasaidia wananchi katika kukuza mimea yao na uendelezaji wa maisha yao ya kila siku. Si vyema kukata miti pasi na kuipanda upya kwani utasababisha janga la jangwa.

Usalama wa mazingira ni jambo muhimu la kuzingatiwa. Ni vyema kuhakikisha kwamba maeneo ya maegesho yapo mbali na majumba ili kuepuka hatari kubwa ya kuporomokewa na majumba ambayo huporomoka ghafla mijini kutokana na ujenzi mbovu unaotokana na wanakandarasi wasiohitimu.

Mkulima huyu amezivuna nyanya zake na kuzitia kwenye kreti. Nyanya huhitaji umakinifu wa kuzitunza hadi zinapokomaa. Vile vile, huhitaji kunyunyiziwa dawa mara kwa mara ili kuzizuia dhidi ya kuoza zinapokua shambani.

Haya ni maji makuu. Bahari au ziwa huwa na mimea ya kipekee. Mimea hii ni ugumaji, vile vile, husitiri wanyama wanaoishi mle ndani kama vile samaki na burukenge, pasi na kumsahau mamba.

Kliniki tamba ni mbinu mojawapo zilizorahisha matibabu na utabibu katika taifa hili. Hii ni njia mojawapo ya kuwafikia wengi hasa katoka maeneo ya mashinani. Huwa ni njia ya kuhakikisha kuwa kila mmoja anapokea tiba na chanjo kwa njia mbalimbali na kuboresha afya miongoni mwa wanajamii.

Hili ni duka la dawa. Duka hili husimamiwa na mwanafamasia. Katika famasia, duka hili hutumika kuuza dawa za kupunguza maumivu na vile vile dawa za kutoa tiba. Mara kwa mara mtu anapougua hushauriwa kutumia dawa hizi kabla ya kupata ushauri wa daktari hasa maumivu yanapozidi.

Hapa ni hospitalini. Muuguzi amevalia glavu mikononi na ameshikilia pamba. Vilevile, anafanya vipimo vya dawa kabla ya kumtibu mgonjwa wake. Faili maalum hutumika kutoa repoti kamili ya maudhui ya maradhi na jinsi ya kumtibu mgonjwa. Hatua hizi hutoa njia muhimu ya kumtibu mgonjwa hadi apate nafuu.

Mtu huyu amesononeka. Amesongwa na mawazo. Ana msongo wa mawazo .Kutokana na hali hii, sasa anafikiri mambo mengi na hana uamuzi mahusisi wa kuchukua. Kwa hivyo anapitia hali ngumu kiakili na anahitaji msaada wa dharura.

Tabibu huyu anamchaja mtoto. Chanjo hii ni ya polio. Huwa ni chanjo muhimu kwa afya ya mtoto hasa wale walio chini ya umri wa miaka mitano. Chanjo hiyo husambazwa katika maeneo mbalimbali ya taifa hili, ili kuzuia maambukizi ya maradhi haya hatari.

Hapa ni hospitalini. Mhudumu wa afya anamtibu mtoto. Anampa chanjo itakayomfaa kwa maisha ya baadaye. Chanjo ni muhimu kwa ukuzaji na ukuaji wa mtoto katika umri mdogo.

Ugonjwa wa polio ni ugonjwa huathiri watoto wachanga walio chini ya umri wa miaka mitano. Chanjo dhidi ya magonjwa haya huimarisha kinga na kuwalinda watoto dhidi ya maradhi haya. Ni vyema kumchanja mtoto katika umri mdogo ili kumuepusha na maradhi haya ambayo husababisha kupooza kwa viungo vya mwili kama vile miguu na mikono.

Hapa ni hospitalini. Daktari anayakagua meno ya mgonjwa. Mgonjwa huyu ni mtoto mdogo. Ni vyema kuyakagua meno yako mara kwa mara ili kuyahakikishia afya bora kila wakati. Meno yenye afya huimarisha afya ya kila mja.

Hii ni wodi ya watoto. Muuguzi au nesi huhakikisha kwamba mtoto anakuzwa na kulelewa katika mazingira yaliyo sawa. Vitanda vyao huwa safi na kutandikwa mazingira yafaayo na hali ambayo ni salama. Hali hii huwaimarishia watoto pamoja na kina mama zao kuwa katika ubora wa afya na kuboresha hali zao za kila siku.

Hapa ni hospitalini. Mtoto huyu anahudumiwa na daktari wa watoto huku mwenziwe akimtazama. Tiba na chanjo ya wakati ufaao humhakikishia mtoto afya njema hasa anavyozidi kukua. Ni vyema kumchanja mtoto anapokua ili kuepuka maradhi ya baadae ukubwani.

Huyu ni daktari wa watoto. Anamhudumia mtoto mchanga hospitalini. Afya ya mtoto ni muhimu katika ukuaji wake. Mama yake ameshikilia. Huduma hii hutolewa kupitia kwa wizara ya afya.

Vituo maalum vya kusafishia mikono huwa ni sehemu maalum ya kuhakikishia mikono ya watu inakuwa salama kupitia kwa kunawisha mikono yao kwa maji ya kutosha na sabuni. Hali hii huepusha maambukizi ya maradhi kama vile homa ya matumbo na kipindupindu.

Hasa kwa wakazi wa mjini, ni njia moja wapo ya kuimarisha uwepo wa rasilimali hii muhimu kwa wakazi wa mitaa ya mabanda, iliopo viungani wa mji. Ili hii kuimarishia kwa usalama na uwepo wa maji ya kutosha kwa matumizi yao ya kila siku.

Wachezaji wanaposhiriki michezo mbali mbali uwanjani huhitaji makocha na matabibuvwa kuwahudumia hasa wanapoumia. Hawa ambao ni madaktari wa tiba mbali mbali huhusika pakubwa katika kuwakanda wagonjwa waliiteguka wakifanya mazoezi au kucheza uwanjani. Ni vyema kufanya mazoezi na matibabu ili kuepika maumivu na hatari kubwa inayotokana na kuumia uwanjani.